Hapa Kuna wanadada ambao wameketi Kwa vitu inaonekana kuwa wameenda huduma center Kenya, mbele yao Kuna mwanaume mmoja ambae ameketi amebeba kalamu na bahasha

Hawa ni wachezaji wa michezo inayoitwa hand ball . Wanaonekana kuwa wako uwanjani wanacheza. Wengine wao wamevalia rangi ya mawingu na wengine wamevalia rangi ya jivu jivu.

Hawa ni wachezaji wamesimama uwanjani, wamevalia nguo nyeupe na socks nyeupe wachezaji hao wanaonekana kuwa wanaogeleshwa na mtu kabla hawajaanza kucheka.

Hapa kuna watu wengi wa aina mbalimbali wanawake kwa wanaume .Ukiangalia vizuri wengine wamevaa kofia na wengine wamevalia wigi na wengine wamevalia miwani hawa watu inaonekana kuwa wako uwanjani wakishaikia mpira au riadha.

Huyu ni mwanariadha ambaye anaonekana kuwa anaruka. Kando yake kumeketi watu mbalimbali, wanaume na wanawake. Huyu mwanariadha amevalia shati nyekundu ambaye imeandikwa Kipchirchir.